Maadhari ya furaha, ambapo mama anashirikiana na mtoto wake kumfunza kuchora michoro tofauti tofauti, inaonekana kuwa mama na mtoto wake wanahuusiano ulio karibu.